Eneo kubwa lililofunikwa na paneli nyingi za solar zilizopangwa kwa mistari mirefu na inayofanana. Paneli hizo zimetandawa katika eneo pana zikionyesha mradi mkubwa wa kuzalisha nishati ya jua. Kwa mbali kuna msitu mkubwa wa miti ukionyesha eneo lenye mimea mingi. Anga linaonekana kuwa safi na mawingu machache ikionyesha hali nzuri ya hewa.

Kituo kikubwa cha umeme kinaonekana kikihusiana na kusambaza na kupokea nishati. Ndani yake kuna majengo makubwa mawili yenye paa kubwa katikati, yamezungukwa na miundo mingi ya chuma na nyaya za umeme. Eneo lote limepangwa vizuri kwa barabara na sehemu za maegesho, huku nje ya kituo kukiwa na maeneo yanayoelekeza nguvu za umeme waziwazi. Kituo hiki kinaonekana kuwa muhimu kwa miundombinu ya nishati.

Nishati ya joto ardhi kinachotoa mvuke mwingi angani mvuke mweupe mkubwa unatoka kwenye minara kadhaa na kutoka chini ukiunda mawingu makubwa yanayopanda juu . Kituo hicho kimezungukwa na mandhari ya milima na vichaka vya kijani kibichi. Anga ni ya buluu iliyowazi ikionyesha siku yenye jua. Picha inaonyesha uzalishaji wa nishati mbadala pengine katika eneo kama vile bonde la ufa nchini Kenya.

Mafundi wa umeme wakifanya kazi kwenye nguzo za umeme zilizosheheni nyaya nyingi zikipita karibu na barabara yenye shughuli. Fundi mmoja amepanda ngazi ndefu nyekundu na anaonekana akishughulikia nyaya huku wenzake wakisimama chini wakimsaidia au kumunga mkono.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme chenye nguzo nyingi za chuma na nyaya zinazovuka angani, Miundo hii mikubwa inaashiria mfumo changamano wa usambazaji wa nishati ya umeme. Anga bluu safi yenye mawingu machache ikionyesha hali ya hewa nzuri. Eneo linaonekana kuwa wazi labda karibu na eneo ya mlima au vilima.

Kituo cha nishati ya joto ardhi kinachofanya kazi. Moshi mweupe mzito unatokomea angani kutoka kwenye minara kadhaa ya kupozea ikionyesha uzalishaji wa nishati. Kituo hicho kimezungukwa na mandhari ya kijani kibichi yenye miti mingi na milima kwa mbali.

Kituo kikubwa cha umeme kinachoonyesha miundi mingi ya chuma na nyaya ya umeme. Wafanyikazi wawili wakiwa wamevalia kofia ngumu za usalama na fulana za rangi zinazong'aa wanaonekana wakitembea na kufanya kazi kwenye eneo hilo. Kituo hicho kimejengwa kwenye ardhi iliyo wazi na milima au vilima vinaonekana kwa mbali. Anga lina mawingu likionyesha hali ya hewa ya kawaida.

Jengo refu la ghorofa likiwa na kuta za rangi ya kahawia na kijivu. Madirisha ya jengo yana vioo vya rangi ya kijani kibichi vinavyoakisi anga. Juu ya jengo kuna bango la tahadhari la manjano lililoandikwa likionyesha kuna hatari ya umeme. Chini ya jengo kuna uzio wenye ncha kali zinazofanana na mikuki inayoelekea juu.

Mtu mmoja anaonekana akiwa juu ya nguzo ya umeme akifanya kazi. Akitumia ngazi ndefu ya rangi ya chungwa iliyoegemea nguzo. Kando ya barabara, kuna bango kubwa linalotoa taarifa kuhusu malazi na na huduma nyingine. Magari kadhaa yanaonekana yakipita barabarani, na anga lina mawingu meupe meupe. Picha inaonyesha shughuli za matangazo na miundombinu ya umeme, ishara za biashara katika eneo la mijini au viungani mwa jiji.

Eneo chafu na lenye taka nyingi linalofanana na makaazi duni au jaa kubwa. Mbele ya picha mwanaume amelala chini katikati ya uchafu na vitambaa vilivyotupwa. Nyuma yake kuna vibanda vilivyojengwa kwa mabati na vitambaa vikioyesha hali duni ya maisha. Mbingu ina mawingu na mandhari inaonyesha hali ya ukame na uharibifu.

Shughuli ya upandaji miti ambapo mwanamke mmoja anachimba shimo ardhini kw kutumia jembe. Wanafunzi wawili wa kike waliovalia sare za shule, sketi za miraba na sweta nyeusi wamesimama karibu wakitazama wakionyesha ushiriki wao katika shughuli hiyo. Eneo hilo lina nyasi ndefu na miti mingine iliyooko nyuma ikionyesha mandhari ya bustani au shamba.

Mandhari ya asili ikiwa na bonde ndogo lenye maji ya rangi ya kahawia tope katikati. Maji haya yamezungukwa na nyasi ndefu za kijani kibichi na vichaka vidogo. Nyuma ya bonde hilo kuna milima au kulima kilicho funikwa na msitu mnene wa miti mirefu.

Mwanaume ameketi juu ya troli iliyojaa vijikoko vingi vya maji vikiwa vya rangi tofauti kama vile njano samawati na kijivu. Vijikoko hivi vimefungwa vizuri kwenye toroli likiashiria kuwa anasafirisha maji. Mwanaume anaonekana kupumzika au kusubiri huku mandhari ya nje ikiwa na miti na anga. Hii inaweza kuwa ni shughuli ya kusafirisha maji katika maeneo yenye uhaba wa maji.

Kundi la watu, baadhi wakiwa wamevaa fulana za rangi angavu za usalama wakifanya usafi katika eneo lenye maji machafu na rundo la takataka. Wanaonekana wakitumia zana kama vile reki na vijiti kutoa uchafu kutoka majini. Kwa nyuma kuna makazi duni na milima ya taka ikionyesha changamoto kubwa ya usafi wa mazingira.

Mazingira ya makazi duni yenye nyumba zilizojengwa kwa mabati na kuta za udongo. Msichana mdogo anayevaa sare ya shule anatembea karibu na dimbwi la maji chafu akijaribu kukwepa matope. Bata na vifaranga wanazurura karibu na maji wakitafuta chakula. Anga ina mawingu na jua ikitoa mwanga hafifu kwenye mandhari hii ya maisha halisi.

Bomba kubwa refu la rangi ya samawati, Limetundikwa hewani kwa kutumia kamba imara. Bomba hilo linaonekana kuwa zito, na limebebwa na mashine kubwa ya ujenzi ya rangi ya manjano. Ambayo inaonekana kuwa kreni au mchimbaji. Dereva wa mashine hiyo anaonekana ndani ya chumba cha kuendeshea, akiwa amevalia kofia, ngumu na fulana za usalama.

Mbekha amesimama kwenye nyasi ndefu za kijani kibichi. Ana manyoya ya rangi ya dhahabu kahawia na michirizi mieusi mgongoni mwake. Mbweka anaonekana akitazama mbele labda akitafuta mawindo au akichungulia mazingira yake. Mandhari ni ya asili yenye mimea na maua madogo.

Manawake wawili wakitumia mbinu ya kitamaduni ya kufua samaki au kukuzanya vitu mtoni uliojaa takataka, mwanamke mmoja amesimama ndani y a kikabu ya ufumaji akijaribu kukamata kitu ndani ya maji, mwanamke mwingine anaonekana akishika kikabu kingine uku maji yakimfika magotini, mKondo wa maji unaonekana umejaa uchafu na taka za plastiki zikionyesha uchafuzi wa mazingira

Kundi la watu wa kabila la kimaasai wengi wao wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni na shanga zenye rangi mbali mbali. Wanawake wamevaa shanga kubwa za shingo zenye rangi nyekundu na njano zikiwapa mvuto wa kipekee. Wanaume wengine wamesimama nyuma yao na baadhi ya watu wameketi mbele. Wote wanaonekana kutabasamu au kuwa na nyuso zenye furaha.

Mandhari ya milima na mabonde. Mbele, kuna eneo wazi lenye nyasi fupi na vichaka, likionyesha udongo wa rangi ya kahawia. Nyuma yake, kuna vilima vilivyofunikwa na miti na mimea ya kijani kibichi, vikishuka hadi bondeni. Kwa mbali, anga ya buluu linaonekana likiwa na mawingu meupe meupe, likiongeza uzuri wa mandhari. Picha hii inatoa hisia ya utulivu na ukuu wa kiasili, ikionyesha mazingira safi na hewa safi.

Ndege amekaa kwenye tawi la mti. Ndege huyo ana manyoya ya rangi ya kahawia, mdomo mkali wa njano na kucha kali za njano. Ameinama kidogo, akionekana kuchunguza kitu chini au akiwa tayari kuruka. Manyoya yake yanaonekana kuwa nene na yenye afya. Mandhari ya nyuma ni ukungu wa kijani, ikionyesha kuwa ndege huyo yuko katika mazingira ya asili labda msituni.

Vifaru wawili wanaonekana katika mazingira ya asili. Mmoja amesimama, akionekana kuwa mweupe akiangalia chini na pembe zake zinaonekana wazi. Kifaru mwingine amelala chini mbele ya yule aliyesimama huku sehemu ya nyuma ya kichwa chake na mwili ukionekana.

Ziwa dogo lenye chemichemi ya maji katikati limezungukwa na nyasi na miji. Majengo marefu ya jiji yanaonekana kwa mbali nyuma ya miti yakionyesha kuwa eneo hili la kijani kibichi liko katikati ya mazingira ya mjini. Chemichemi ya maji inatoa mvuto wa kuona na inaweza kusaidia kueka maji safi.

Kundi la vifaru watatu wanaonekana wakivuka barabara ya vumbi katika mazingira ya wazi. Vifaru hawa wana rangi ya kijivu na mbili mikubwa wakiwa wamfuatana kwenye mstari mmoja. Nyuma yao kuna mandhari ya pori yenye mimea michache na anga safi. Picha inaonyesha uzuri uhai wa wanyama pori.

Nyani mwenye manyoya ya kijivu ameketi chini na kula. Anaonekana ameshika kipande cha mboga nyeupe mikononi mwake na anakula kwa umakini. Karibu naye kuna majani ya kijani kibichi yaliyotawanyika chini na udongo mwekundu unaonekana kama madhari ya nyuma. Nyani huyu anaonekana amemakinika kwenye mlo wake akifurahia chakula chake.

Ndege mwenye rangi nyingi na za kuvutia, ana mwili wa kijani kibichi na mabawa za bluu angavu. Kichwa chake kina rangi nyeusi na kuna eneo jekundu karibu na jicho. Mkia wake ni mrefu na wa bluu ukionyesha uzuri wa asili.

Twiga mrefu anatembea karibu na gari jeupe la safari kwenye barabara ya vumbi. Twiga anaonekana kuwa karibu sana na gari kuashiria kuwa wako katika mazingira ya wanyama pori labda mbuga la wanyama. Manthari ni kavu na yenye nyasi chache na majengo ya jiji yanaonekana kwa mbali. Picha inaonyesha uwepo ya wanyama pori karibu na makaazi ya binadamu.

Kundi la nyani wamekaa kwa karibu. Nyani aliye mbele kabisa anaonekana wazi akiwa na manyoya mengi rangi kijivu kahawia na uso mweusi. Nyani wengine wawili wako nyuma yake wakiwa wamepungua uwazi kidogo na wanaonekana sawa na yule wa mbele. Mandhari ya nyuma ina miti na majani mengi ya kijani kibichi ikionyesha kuwa hawa wako katika mazingira ya asili labda msituni au hifadhi wa wanyama.

Eneo kubwa la nje likiwa na na rundo kubwa la taka za plastiki zilizobanwa zikiashiria kituo cha kutupa taka. Kuna majengo ya viwanda kwa nyuma na watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye udongo wenye matope. Anga lina mawingu meupe na buluu, hali hii inaonyesha shughuli ya usimamizi wa taka na athari zake kwa mazingira.

Eneo kubwa la jaa lenye milima ya taka. Watu wachache wanaonekana wakitembea au wakifanya kazi katikati ya taka. Mashine nzito zinaonekana mbali, zikionyesha shughuli za uhifadhi au usambazaji wa taka. Anga linaonekana kuwa na mawingu, likiongeza hisia ya uchafu na uharibifu wa mazingira.

Tunda la finesi linaning'inia kwenye mti wenye majani mabichi. Jua linaonekana likipenya kupitia majani ,likiangazia sehemu ya mti. Tunda la finesi linaonekana kuwa kubwa na lina rangi ya kijani njano. Majani mengi yanafunika eneo lote la picha, likionyesha mazingira ya asili.

Ndovu mchanga analishwa kupitia kwa chupa. Ndovu huyo ana rangi ya kahawia nyekundu, labda kutokana na udongo au matope eneo hilo. Anaonekana akinywa kwa bidii maziwa kutoka kwenye chupa kubwa ya kushikilisha. Mtu mmoja ambaye huenda ni mlezi wa wanyama amevaa shati ya kijani na kofia nyeupe, anamshikilia chupa kubwa ya maziwa na kumlisha ndovu huyo.

Pundamilia wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu wakiwa na jiji kubwa lenye majengo marefu nyuma yao. Hii inaashiria mbuga ya wanyama iliyokaribu na jiji. Tofauti kati ya wanyamapori na mandhari ya mijini inaonekana wazi ikionyesha uhai wa asili karibu na maendeleo ya ujiji.

Sanamu ya Dedan Kimathi, shujaa wa uhuru wa Kenya, iliyosimama katikati ya jiji la Nairobi. Sanamu hiyo, iliyotengenezwa kwa shaba, inaonyesha Kimathi amesimama na bastola mkononi. Iko kwenye eneo lililozungukwa na uzio wa chuma, na nyuma yake kuna majengo marefu, miti, na alama ya barabara. Picha inaonyesha eneo muhimu na kihistoria na kitamaduni jijini.

Mifereji mirefu uliochimbwa ardhini na bomba kubwa likiwa limelala chini ya mfereji huo. Pande za mfereji ni udongo uliochimbwa. Inaonekana kama kazi ya ujenzi au ukarabati wa miundo mbinu ya mabomba inaendelea. Kuna kiasi kidogo cha maji au tope chini ya mfereji karibu na bomba.

Kundi la wachezaji wanaigiza dansi ya kitamaduni. Wamevaa mavazi ya kitamaduni, baadhi yao wamekuwa wamevaa nguo za rangi ya machungwa, na nyingine zenye madoa ya chui. Wana nywele zilizorembeshwa kwa manyoya na wanasonga kwa umoja kwenye jukwaa la mbao. Nyuma yao kuna viti vingi vilivyopangwa kwa ajili ya watazamaji, kuwashiria kuwa wanafanya onyesho.

Ndovu wachanga watatu wakiwa katika eneo la wazi lenye udongo mwekundu na miti michache, Ndovu wawili wengine nyuma wamefunikwa na blanketi zenye za rangi za kuvutia rangi za samawati na chungwa huku ndovu wa mbele amesimama peke yake. Wahudumu wa ndovu wanaonekana kwa umbali wamevaa sare za kijani wakisimamia na kuwatunza wanyama hao.

Mtu amesimama karibu na twiga mkubwa wakiteganishwa na uzio wa chuma. Twiga anaonekana akichungulia uzio huku akiwa na Shingo yake ndefu na madoa yake ya kipekee. Nyuma yao kuna twiga mwingine akiwa mbali na miti pamoja na majengo machache yakionekana ikipendekeza eneo la hifadhi ya wanyama au kituo cha utalii.

Ndege wawili wamesimama kwenye ardhi yenye miamba na mimea. Ndege hawa wana manyoya yenye madoa meusi na meupe yakiwasaidia kujificha katika mazingira yao. Wana miguu mirefu na nyembaba na rangi ya manjano na midomo midogo. Wanatazamana kwa umakini na mandhari ina vichaka vingi vya kijani kibichi. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya asili labda porini au eneo la wazi.

Eneo la uharibifu mkubwa labda baada ya kubomolewa au janga. Watu kadhaa wanaonekana wakibeba mabati na mbao zilizobomoka wakionyesha juhudi za kuondoa vifusi. Ardhi imejaa magogo ya mbao na mabati yaliyopingika. Katika mandhari ya nyuma kuna watu wengine wengi na miundo iliyoharibika ikisisitiza ukubwa wa uharibifu. Hali hii inaweza kuwa matokeo ya ubomozi kwa makazi au majengo yasiyohalali.

Mkondo wa maji machafu uliojaa takataka na uchafu. Mto huu unapita katikati ya eneo lenye udongo mwingi na mabati ya ujenzi kama vile mabomba ya zege. Kwa mbali, kuna majengo na lori la mizigo likionyesha kuwa eneo la mijini au karibu na makazi ya watu, hali hii inaashiria uchafuzi wa mazingira na ukosefu wa usafi.

Kundi la wachezaji wa kitamaduni, wakiwa wamevalia mavazi yenye madoa ya chui na manyoya meupe kichwani. Wanatumbuiza kwenye jukwaa kubwa la mbao, huku mmoja wao akicheza ngoma ya asili. Maanthari ya nyuma inaonyesha sehemu kubwa ya ukumbi, yenye viti vya watazamaji vilivyopangwa kwa safu. Mwanga unaonekana ukitoka juu ,ukiangazia jukwaa la wachezaji. Picha hii inaashiria tamasha la kitamaduni au onyesha la sanaa.

Bomba kubwa la maji lenye rangi nyeusi linapita juu ya mkondo mdogo wa maji chafu ya kahawia. Bomba limeunganishwa na viungo vikubwa vya chuma na linaonekana likisaidiwa na miundo ya zege. Kando ya mkondo wa maji kuna mimea ya kijani kibichi na udongo. Kwa mbali kuna majengo machache, baadhi yakiwa na paa la rangi ya buluu na miti. Inaonekana kama eneo la makazi au viwanda ambapo miundo mbinu ya maji inapita.

Mafuriko makali katika eneo la makazi duni pengine kufuatia mvua kubwa. Mto umejaa maji mieusi na machafu na yanayotiririka kwa kasi yakibeba uchafu mwingi. Nyumba zilizojengwa karibu na mto zinaonekana zikiwa hatarini huku baadhi zikiwa zimejengwa juu ya kingo za udongo, zinazoweza kuporomoka. Taka nyingi zimetapakaa kila mahali zikionyesha changamoto za usafi wa mazingira katika eneo hilo.

Mtambo mkubwa wa maji ukiwa na mabomba makubwa ya rangi ya buluu yaliyopitishwa juu ya kuta zilizojengwa kwa mawe kwa kutunzwa vizuri. Nyuma yake kuna jengo dogo jeupe lenye paa ya buluu. Mandhari pia ina mimea iliyopandwa kwa mpangilio mzuri na njia ya hapo ikionyesha usafi na utaratibu.

Mto unaonekana umejaa uchafu na taka baada ya mafuriko au mvua kubwa. Maji yanaonekana yakitiririka kwa kasi yakibeba takataka na matope. Watu wawili wanaonekana wakifanya kazi kando ya mto labda wakijaribu kusafisha au kusaidia katika shughuli za uokoaji. Miti imeathirika na mandhari inaonekana kuharibika.

Msitu mnene wenye miti mirefu na majani mengi. Miti ina aina mbalimbali za ukubwa na urefu ikijenga tabaka nyingi za uoto wa asili. Upande wa kulia kuna mti mkubwa wenye gome la rangi ya kijivu ikionyesha umri wake. Rangi kuu ni kijani kibichi ikionyesha afya ya msitu. Inaonekana kama msitu wa kitropiki au msitu wa mvua kutokana na unene wa mimea.

Manthari pana ya wazi yenye mimea mingi ya kijani kibichi na vichaka ikiashiria eneo la asili au shambani. Kwa umbali milima inaonekana ikififia ikiongeza kina na uzuri wa mandhari. Anga limefunikwa na mawingu meupe na buluu likionyesha hali ya hewa tulivu na yenye kupendeza. Picha inatoa hisia ya utulivu na uzuri wa asilia.

Njia ya udongo inayopita katikati ya miti mirefu na vichaka vilivyopunguwa. Eneo la kijani kibichi linaonekana kote, likiashiria mazingira ya asili au bustani. Njia hiyo inaelekea kwenye jengo ndogo, linaloonekana kwa umbali. Hii inaonekana kuwa njia tulivu, inayopita msituni.

Makazi ya watu wengi yaliyojengwa kwa karibu sana na paa za mabati yenye kutu. Nyumba nyingi zimejengwa kwa vifaa visivyo imara zikionyesha hali ya makazi duni au mitaa ya mabanda. Baadhi ya majengo marefu yaliyo imara yanaonekana kwa mbali yakionyesha tofauti ya hali za maisha. Miti michache inaonekana ikiwa imepanda kati ya nyumba ikitoa vifuli vichache.

Chui anayeangalia juu akiwa amefungwa ndani ya uzio wa chuma wenye matundu. Macho yake yanaonekana rangi ya samawati kidogo na ana madoa meusi kwenye manyoya yake ya kahawia njano, ambayo ni tabia yake. Manyoya yake yanaonekana kuwa safi. Nyuma yake kuna sehemu ya ardhi yenye nyasi na udongo.

Mwanaume anatembea kwenye njia yenye matope na uchafu mbele ya vibanda vilivyojengwa kwa mabati. Amebeba gunia kubwa na manjano mgongoni na ndoo nyeupe mkononi ikionyesha shughli za kila siku za kubeba mizigo. Mandhari ya nyuma yanaonyesha makazi duni huku mabati ikitumika kama kuta na nguo zikining'inia nje. Njia yenye matope inaakisia hali mbaya ya miundo mbinu katika eneo hilo.

Swara mmoja mwenye pembe ndefu amesimama kwenye nyasi ndefu akiangalia mbele. Nyuma yake kuna swara mwingine mdogo kidogo, na nyuma zaidi kuna gari la safari lenye watalii ndani , likionyesha shughuli za utalii wa wanyamapori. Mandhari ni ya wazi yenye nyasi na vichaka ikionyesha mazingira asilia ya wanyamapori

Handaki refu na jembamba lililochimbwa ardhini kwa ajili ya kuweka bomba kubwa. Bomba hilo ambalo linaonekana kuwa na saruji limelala katikati ya handaki na limefunikwa kwa udongo. Kuta za handaki zimeimarishwa kwa nguzo za mbao na bati kuashiria kuwa mradi huu unahusu ujenzi wa miundombinu mikubwa. Kwa mbali majengo yanaonekana yakionyesha kuwa mradi huu unafanyika katika eneo la makazi au miji.

Mwanaume aliyevaa kofia ngumu ya manjano, vesti ya kijani inayong'aa na boots za njano, amesimama katikati ya eneo lililopandwa nyasi na mimea akiwa ameshikilia mimea miwili midogo mikononi mwake. Nyuma yake kuna majengo yaliyojengwa kwa mabati yakionyesha tofauti kati ya maendeleo ya mazingira na makazi duni. Mwanamume huyo anaonekana kuwa mwanafunzi wa bustani au mtaalamu wa mazingira.

Makazi duni yaliyojengwa Kwa mabati na mbao kando ya mto wenye maji chafu ya rangi ya kahawia. Nyumba hizi zimejengwa kwa mtindo usio rasmi zikionyesha hali ya msongamano na ukosefu wa huduma bora. Kwa mbali, majengo marefu yenye vyumba vinaonekana yakitofautisha kati ya maeneo yenye maendeleo na makazi duni. Watoto kadhaa wanaonekana wakicheza au wakizurura karibu na kingo za mto licha ya mazingira machafu.

Eneo la makaazi duni lenye msongamano mkubwa likiwa na nyumba zilizojengwa kwa mabati na vifaa vyengine vizivyo rasmi. Mto mdogo wenye maji machafu unapita katikati ya makazi hayo huku kando yake kukiwa na nyasi ndefu. Nguo zimetundikwa nje ya nyumba zikikaushwa, ikionyesha maisha ya kila siku ya wakazi. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu, ikiongeza hisia ya unyevu na uchafu.

Kundi la mbuni wanatembea kwenye nyasi ndefu. Nyuma yao, jiji lenye majengo marefu linaonekana waz ikionyesha utofauti kati ya wanyama pori na maendeleo ya mijini. Anga linaonekana wazi na jua kali ikipendezesha mandhari yote.

Kundi la mbuni wanne wanaonekana wakitembea kwenye eneo lenye nyasi ndefu likionyesha maisha ya wanyama pori. Nyuma yao jiji linaonekana likiwa na majengo marefu likionyesha mchanganyiko wa maisha ya porini na maendeleo ya mijini. Anga ni la mawingu likionyesha uzuri wa asili ya picha.

Kundi la wanaume wengi wao wakiwa wamevaa fulana za rangi ya kijani kibichi. Wakikusanya takataka kutoka kwenye eneo la maji machafu. Wanatumia vijiti virefu kukusanya taka wakiwa wamesimama ndani ya maji meusi na yenye uchafu. Nyuma yao kuna milima ya takataka iliyokusanyika ikionyesha kiwango kikubwa cha uchafuzi wa mazingira.

Bustani ndogo iliyopangwa vizuti katikati ya majengo. Bustani hiyo ina mti mkubwa wenye majani mabichi mengi na bwawa dogo la maji. Kuta za manjano zinazunguka bustani zikiipa sura ya kuvutia na ya utulivu. Maua mekundu na mimea mingine inaongeza uzuri kwenye eneo hilo.

Twiga akitoa ulimi wake mrefu wenye rangi ya zambarau iliyokolea, akijaribu kufikia au kunamba kamba nene iliyo sokotu. Twiga huyu ana rangi ya kahawia na madoa ya kahawia iliyokolea, sifa bainifu za twiga.

Simba wawili wamelala kwenye nyasi. Simba jike mwenye manyoya ya kahawia iliyokolea, amelala upande wa kushoto akitazama mbele. Simba dume mwenye manyoya mengi ya kahawia meusi kichwani na usoni, amelala upande wa kulia akionekana kama amelala kupumzika na macho yake yamefungwa kidogo. Nyuma yao kuna miti na vichaka, ikionyesha wako katika mazingira ya asili, labda hifadhi ya wanyama au mbuga. Jua linaonekana kuwamulika likitoa vivuli virefu.

Kundi la punda milia wakiwa katika mazingira yao ya asili ya nyika au savannah . Punda milia wawili wamesimama mbele wakiwa na milia yao nyeusi na nyeupe inayovutia huku wakitazama mbele. Nyuma yao, punda milia wengine kadhaa wanaonekana wakichunga kwenye majani marefu ya kahawia. Baadhi ya miti midogo na vichaka vinaonekana kwa mbali, vikiongeza uzuri wa mandhari ya wazi. Picha hii inatoa taswira ya utulivu na uzuri wa wanyamapori ya Afrika.

Eneo la makazi yasiyo rasmi au mtaa wa mabanda, ambayo ni ya kawaida katika maeneo mengi ya mijini ikiwemo Nairobi. Majengo yaliyopo yamejengwa kwa vifaa mbalimbali kama mabati yaliyopauka, matope, na mbao. Kwanza nyumba nyingi zinaonekana kuwa za bati zilizochakaa, na zenye kutu. Nyumba zimejengwa karibu karibu, huku zikionyesha msongamano wa makazi.

Mamba wakubwa wanaonekana ndani ya maji. Mamba mmoja yuko nusu ndani ya maji na nusu kwenye udongo akipumzika. Mwingine yuko ndani zaidi ya maji, sehemu ya mgongo yake inaonekana. Ndege mdogo mweusi na mweupe, anaonekana amesimama karibu na mamba aliyeko ufukweni.

Mandhari ya barabara ni yenye shughuli nyingi ambapo mabasi kadhaa yamesimama. Watu wapo wakiwa wamevaa nguo za rangi ya buluu na zambarau zenye mistari ya manjano. Wengine wameshika mabango. Jengo lililo nyuma linaonekana kuwa na kuta za zamani na linaonyesha kuwa linahusiana na shughuli za usafiri wa umma.

Shughuli za usafiri wa umma katika eneo la mijini ikionekana kuwa Nairobi kutokana na namba za magari na matatu. Kuna matatu tatu zilizosimama barabarani, moja nyekundu na nyingine mbili za rangi tofauti zikiwa zimepakwa michoro. Nyuma ya magari, kuna majengo marefu yenye rangi tofauti ikiwemo jengo la manjano lenye kioo na jengo la machungwa.

Basi dogo la abiria linalojulikana kama matatu likiwa limeegeshwa barabarani katika mazingira ya jiji. Matatu lina rangi ya kijivu na machungwa na maandishi. Majengo refu na miti ya kijani kibichi yanaonekana kwa nyuma likionyesha mazingira ya mjini na shughuli nyingi. Pia kuna bango kubwa la matangazo.

Makutano ya barabara yenye shughuli nyingi katika jiji la Nairobi ambapo magari mbalimbali ikiwemo matatu, mabasi, magari binafsi na pikipiki yanapita. Maafisa wa trafiki wakiwa wamevalia sare zao na za kuakisi mwanga wameimama barabarani wakithibiti mtiririko wa magari na wakienda kwa miguu. Majengo marefu na miti ya kijani kibichi yanaonekana kwa nyuma ikionyesha mazingira ya mjini.

Barabara kuu yenye njia nyingi ikiwa na magari yakipita huku na kule. Upande wa kulia wa barabara watu wawili wamesimama kando ya njia, mmoja amevaa koti la manjano na mwingine koti jekundu. Juu ya barabara kuna alama za barabarani zinazoonyesha njia tofauti na majengo yanaonekana mbali kidogo. Anga lina mawingu meupe na kuna miti na mimea kando ya barabara.

Basi na abiria linalojulikana kama matatu limeegeshwa barabarani. matatu lina rangi za samaati na njano na madirisha yake yamebandikwa namba za njia na nauli. Watu wanaonekana wakipanda au kushuka kutoka kwenye matatu huku wengine wakisimama karibu na basi. Mandhari inaonyesha barabara yenye shuguli nyingi ya jiji labda kituo cha mabasi au eeo la biashara.

Barabara kuu yenye njia nyingi ikiwa na magari mengi yakitembea pande zote mbili. Kuna uzio wa chuma wa rangi ya manjano unaovuka barabara juu unaoashiria daraja la watembea kwa miguu. Katikati ya barabara kuna mimea mirefu ya kijani kibichi ikitenganisha njia. Anga lina mawingu meupe na upande wa kulia kuna bango kubwa la matangazo.

Treni iliyosimama ikionekana kupitia uzio wa waya wenye matundu. Treni ina rangi nyeupe, njano na zambarau ikipita katikati ya nyasi. Uzio wa waya uko karibu na kamera ukiunda athari ya kina fulani cha uwanja. Inaonekana kama treni hii imetulia kwenye njia yake, labda kwenye kituo au sehemu ya kuhifadhi treni.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini ikiwa imejaa magari, pikipiki na watu wanaotembea na mkuu mabasi mawili makubwa yanayoonekana kama matatu yameekeshwa kando ya barabara moja likiwa limepakwa na rangi ya kufutia, maafiza wa polisi wakiwa wamevalia sare ya manchanjo na samawati ,wanaonekana wakisimamia hali hii ya umati wa watu

Barabara kuu yenye magari mengi yanayopita ikiwemo matatu zenye rangi na michoro mbalimbali ambazo ni maarufu nchini Kenya. watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara, wengine wakisubiri usafiri. mandhari ya jiji inaonekana nyuma ikiwa na majengo na miti mingi. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo ikionyesha hali ya hewa ya kawaida ya mchana.

Mandhari ya jiji la Nairobi ikionyesha shughuli za usafiri wa umma. Katikati kuna basi la abiria, maarufu kama matatu lenye rangi angavu za kijani, nyekundu na zambarau, likionyesha sanaa ya grafiti. Watu mbalimbali wamesimama karibu na basi wakionekana kusubiri usafiri au kushughulika na shughuli zao za kila siku. Kwa nyuma majengo ya zamani na mapya yanaonekana yakionyesha ukuaji na mchanganyiko wa usanifu jijini.

Barabara pana yenye magari mengi yanayoendesha pande zote mbili. Kuna uzio wa chuma katikati unaotenganisha njia za magari. Kushoto mwa barabara kuna majengo marefu baadhi yakiwa na mabango ya matangazo.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi, inayoonyesha umati wa watu na mabasi kadhaa iliyoegezwa kando ya barabara. Mabasi hayo yana rangi mbalimbali, ikiwemo ya buluu na kijani manjano na yanaonekana kuwa mabasi ya abiria.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini labda Nairobi kutokana na aina za mabasi na mandhari ya jijini. Kuna mabasi mawili makubwa ya abiria yaliyoegeshwa pande zote mbili za barabara. Basi la kushoto lina rangi ya machungwa na bluu na basi ya kulia lina rangi ya machungwa na manjano.

Basi kubwa la abiria la rangi ya manjano limeegeshwa kando ya barabara. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi, baadhi yao wakiingia au kutoka. Nyuma ya basi kuna miti mirefu na majengo ya jiji, kuna ishara kubwa yenye namba arubaini ikionyesha njia ya basi au kituo.

Mtaa wenye shughuli nyingi jijini ukiwa na magari ya abiria, yaliyopaki kando ya barabara. Kuna mabasi mawili, moja ni jekundu na jingine jeupe, yaliyopaki yakiashiria kuwa ni kituo cha mabasi. Matatu hizi zina bango zenye majina ya maeneo, ikionyesha kuwa zinasafiri kwenda miji hiyo. Watu wanaonekana wakitembea kwenye barabara, na kuna majengo yenye maduka mbalimbali pembezoni mwa barabara, yakionyesha maisha ya mjini.

Msongamano wa magari na watu katikati ya jiji. Mabasi mawili yaliyopambwa yanaonekana yamesimama barabarani. Nyuma, jengo refu linaonekana likiwa na madirisha mengi. Watu wanatembea na kusimama kando ya barabara wakionyesha shughuli za kawaida za jiji.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari mengi ikiwemo mabasi, malori, magari madogo na pikipiki. Inaonekana ni barabara kuu au barabara ya mjini yenye msongamano wa magari. Kando ya barabara upande wa kushoto, kuna majengo baadhi yakiwa na vibanda vya kibiashara au masoko madogo yenye miavuli.

Msongamano wa magari barabarani magari mengi yamesimama yakisubiri kuendelea na safari zao tunaweza kuona basi la rangi ya manjano na kijani pamoja na gari dogo aina ya matatu lenye rangi nyeupe na manjano likiwa na number za usajili za kenya upande wa kulia kuna jengo refu la gorofa na mbali kidogo kuna mabango ya tangazo hali ya hewa inaonekana kua na mawingu kidogo na kuna nyasi pembeni mwa barabara.

Basi la abiria lenye rangi ya bluu na kijani limesimama barabarani lipakia au kushusha abiria. Watu wawili wanaonekana wamesimama karibu mlango wa basi wakionyesha shughuli za kawaida za usafiri wa umma. Pikipiki ya rangi ya zambarau na fedha imesimama mbele ya basi ikionyesha aina nyingine ya usafiri inayopatikana eneo hili.

Barabara kuu ya daraja la watembea kwa miguu linalopita juu yake. Daraja hiyo ina rangi ya kijani, buluu na kimetengenezwa kwa chuma. Chini ya daraja kuna magari yanayopita na watu wakitembea kando ya barabara. Kuna pia mabango ya matangazo meusi, yaliyosimama kando ya barabara.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari yaliyosimama kwenye foleni. Upande wa kushoto kuna lori kubwa la saruji likifuatiwa na magari mengine. Kuna alama ya barabarani inayotangaza kugeuka na taa za trafiki ambazo zinaonekana kuwa nyekundu zikionyesha magari yamesimama. Watu wanatembea kando ya barabara baadhi yao wakiwa na miavuli ikionyesha huenda kulikuwa na mvua hivi karibuni au kuna mvua inanyesha kidogo.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari ikiashiria msongomano wa magari katika eneo la mjini. Upande wa kulia wa barabara kuna majengo marefu yenye ghorofa yakionyesha maeneo ya makaazi au biashara. Watu wanaonekana wakitembea kwenye njia ya watembea kwa miguu huku barabara ikiwa na uzio wa kukinga kando. Kwa mbali bango la shule linaonekana likionyesha kuwepo kwa taasisi za elimu karibu na eneo hilo.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini. Mabasi marefu mawili ya abiria, yaliyopakwa rangi ya bluu na njano yanaonekana. Basi la mbele lina maandishi Shuttle upande wake. Watu kadhaa wanaonekana karibu na mabasi, baadhi wakiwa wanapanda au kushuka. Mtu mmoja ameshikilia bango lenye namba thelathini na tatu na majina ya maeneo kama vile; Utawala.

Eneo lenye shughuli nyingi ya usafiri wa umma. Watu wanatembea katikati ya magari , majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mijini au kituo cha biashara . Mtu mmoja anaonekana akisukuma troli la kubeba mizigo akisisitiza shughuli za kibiashara na usafirishaji. Hali ya hewa inaonekana kuwa safi na anga la bluu.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini, ikiwa na magari mbalimbali yakiendeshwa pande zote mbili. Katikati ya barabara kuna eneo la kijani kibichi lenye nyasi na vichaka, ambapo baadhi ya ng'ombe wamelala wakipumzika. Upande mmoja wa barabara kuna reli na majengo ya makazi na viwanda.

Shughuli nyingi kwenye barabara yenye msongamano wa magari na watu hasa katikati ya jiji. Mabasi mawili makubwa ya abiria lenye rangi ya buluu na njano yenye michoro mingi yameegeshwa barabarani. Maafisa wa trafiki wamevalia sare zao wanasimamia shughuli za barabarani, huku kukiwa na pikipiki na watu wakipita karibu. Nyuma majengo marefu yenye matangazo makubwa yanaonekana.

Basi la kisasa la abiria limesimama barabarani likiwa limepakwa rangi nyeupe na kijani. Basi hilo linaonekana likisubiri au likipakia abiria huku watu wengi wakiwa wamesimama karibu nalo na wengine wakitembea. Kuna mitende mirefu na majengo mengine nyuma kuashiria mazingira ya jijini.

Foleni kubwa ya magari na malori barabarani. Magari yamesimama yakiwa yamejipanga, yakiashiria msongamano wa magari. Kwa umbali kuna miti mirefu na majengo ya makazi, ikionyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa karibu na mji. Baadhi ya watu wanatembea kando ya barabara, wakionekana kujaribu kuepuka foleni. Anga ni safi ikionyesha hali nzuri ya hewa. Barabara inaonekana kuwa pana, lakini bado kuna msongamano mkubwa wa magari.

Msongamano wa magari barabarani. Kuna aina mbali mbai za magari, zikiwemo, malori, mabasi, na magari madogo. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara, huku majengo na miti ikionekana nyuma. Hali ya hewa inaonekana kua tulivu na jua.

Matatu yenye rangi nyekundu na michoro mingi ikiegesha barabarani. Matatu hii imejaa abiria na baadhi yao wanaonekana kupitia madirishani. Watu wawili wanaonekana wakitembea karibu na matatu, na nyuma yake kuna majengo marefu ya jiji na miti. Mwonekano wa matatu unaonyesha utamaduni wa usafiri wa umma nchini Kenya ambapo magari mengi yamepambwa kwa Sanaa ya kipekee.

Barabara yenye shughuli nyingi kama kituo cha mabasi. Kuna tuktuk mbili zilizosimama mbele, tuktuk moja ni ya rangi ya waridi na nyeusi na nyingine ni ya rangi ya njano, zote zina milango wazi. Juu ya tuktuk moja kuna bango linaloonyesha maeneo na bei ya nauli, kwa mfano jogoo road, juakali stadium inayoonyeshwa ni hamsini.

Mandhari yenye shughuli nyingi ya kituo cha mabasi au sehemu ya biashara ya jijini. Basi la abiria la rangi ya kijani na michoro mingi ime egeshwa barabarani, watu wengi wanaonekana wakitembea kwenye barabara na kando ya barabara wengine wakiwa wamesimama karibu na matatu . Pembeni kuna mchuuzi wa barabarani na mabango mengine yanaonekana kwa mbali.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini, ikiwa na magari mbalimbali yakiwemo malori makubwa, mabasi ya abiria na magari madogo. Mabasi mawili makubwa , moja ya bluu na njano na jingene jekundu na bluu yanaonekana yakiwa yameegeshwa au yakitembea polepole barabarani. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara, huku majengo na miti mingi ikionekana nyuma. Hali ya hewa inaonekana kuwa safi, ikionyesha siku ya kawaida ya biashara na usafiri jijini.

Matatu yenye rangi ya kijivu na mistari ya zambarau na waridi ikiwa imesimama katika kituo cha mabasi. Kwenye mlango wa matatu kuna kibao kinachoonyesha namba na njia, na bei za nauli. Abiria na makanga wanaonekana karibu na gari huku majengo ya jiji yakionekana nyuma.

Kituo cha mabasi ya abiria chenye shughuli nyingi katika mji wa Nairobi. Sehemu kubwa ya picha imejaa mabasi madogo ya abiria yanayojulikana kama matatu; yanayoonekana yana rangi na miundo tofauti tofauti kama vile buluu na njano, nyekundu na buluu na meupe. Baadhi yamepaki huku mengine yakionekana yakijiandaa kuondoka au kuwasili. Matatu yanajulikana kwa michoro yao ya kipekee na miundo mbalimbali.

Wanawake wawili wamesimama nje karibu na basi ya kijani kibichi. Wote wawili wamevaa sare zinazofanana, shati la samawati isiyo kolea na suruali nyeusi. Mmoja wao ana nywele ndefu zilizosokotwa na mwingine ana nywele fupi zenye rangi ya shaba.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini, likiwa na magari ya abiria yalio paki yakiashiria kuwa ni kituo cha mabasi. Kwenye matatu hizo kuna mabango yenye majina ya maeneo kama Nakuru, Karatina, Nanyuki ikionyesha maeneo yanayo hudumiwa. Watu mbali mbali wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na magari wengine wakiwa wamevalia sare labda ni makondakta au madereva.

Mwanamke amesimama kando ya barabara, pengine katika eneo la kibiashara jijini. Amevalia suti ya mazoezi yenye rangi ya kijani kibichi na mikono nyeusi pamoja na fulana nyeupe chini. Kando yake kulia kuna sehemu ndogo inayouza miwani ya jua na vitu vingine vidogo vidogo. Nyuma, kuna majengo marefu, magari na watu wengine ikionyesha mandhari ya jiji lenye shughuli nyingi.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na mabasi mengi yaliyosimama kando. Kuna idadi kubwa ya watu wanaotembea au kusubiri karibu na mabasi. Majengo marefu yaliyo na miti yanaonekana pande zote mbili za barabara. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu ikionyesha manthari ya jiji yenye pilka pilka.

Basi la abiria limeegeshwa barabarani. Basi hili lina rangi ya buluu, kijivu na mistari ya machungwa Kuna moshi unaotoka kwenye bomba la kutolea moshi la basi ikionyesha kuwa injini inafanya kazi. Mwanamke amesimama karibu na mlango wa basi akionekana akijihusisha na abiria au wapita njia. Nyuma ya basi kuna miti mikubwa yenye majani mabichi. Watu kadhaa wamesimama, wengi wakiwa karibu na pikipiki.

Matatu yenye rangi ya kijivu na buluu imeegeshwa barabarani. Mbele ya matatu kuna namba ya usajili inayoonyesha kuwa inatoka Kenya. Kuna bango ndogo kwenye dirisha la abiria ikionesha namba saba na arobaini ikimaanisha namba ya usafiri na nauli. Mwanaume amesimama karibu na matatu upande wa kushoto huku kuna wengine wakionekana wakipanda na kushuka kutoka ndani. Nyuma ya matatu kuna majengo marefu ya jiji.

Barabara yenye shughuli nyingi ambapo mabasi na watu wanaonekana. Basi la buluu linaonekana likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Watu kadhaa wakiwemo wanawake wawili mbele, wanaonekana wakitembea au kusubiri usafiri. Kando ya barabara kuna nguzo yenye matangazo na dalili za benki.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi jijini huku mvua ikiwa imenyesha hivi punde kwani barabara inaonekana iliyo na unyevunyevu. Kushoto, kuna alama ya barabara inayoashiria kivuko cha watembea kwa miguu na mbele yake kuna basi lenye rangi nyekundu na buluu. Barabarani kuna msongomano wa magari ukiwemo lori la kuchanganyia zege, magari madogo na mabasi mengine.

Barabara enye shughuli nyingi ya magari. Kuna magari mengi ikiwemo malori, mabasi na magari madogo yaonyesha msongamano wa magari. Upande wa kulia wa barabara, watu wanatembea kando ya barabara uko majengo na miti ikionekana nyuma. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu na jua ikichangia muonekano wazi wa mazingira. Msongamano huu unaashiria eneo la mijini au kituo cha biashara.

Barabara yenye shughuli nyingi katika mji inayoonekana kuwa Nairobi kutokana na matatu na majengo. Kuna mabasi kadhaa baadhi yakiwa yameegeshwa na mengine yakionekana yakisafiri yakibeba abiria. Watu wengi wanaonekana wakitembea kwa miguu na pikipiki pia zinaonekana barabarani zikionyesha msongamano wa magari. Majengo marefu yenye matangazo mbalimbali yanapamba pande zote za barabara.

Barabara yenye shughli nyingi ikiwa na msongamano wa magari na watu. Mabasi kadhaa, yakiwemo matatu yampanga foleni barabarani yakisubiri abiria au yakifuatana na magari mengine. Watu wananekana wakitembea kando ya barabara. Wengine wakisubiri usafiri na wengine wakipita karibu na vibanda vya biashara. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa la mjini au karibu na katikati ya jiji.

Barabara yenye msongamano mkubwa wa magari na watu. Magari mbalimbali ikiwemo, malori, mabasi na magari madogo, yamesimama kwenye foleni ndefu. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara, kuashiria shughuli za kawaida za jiji. Majengo na miti mingi yanaonekana kwa mbali, yakipamba mandhari ya jiji.

Msongamano mkubwa wa magari na watu katikati ya jiji. Mabasi mengi ya abiria yenye rangi na miundo tofauti yanaonekana yakisubiri au yakipakia abiria. Askari wa trafiki na watu wengi wamevaa sare za kazi wanaonekana wakisimamia na kutembea barabarani. Majengo marefu na mabango ya matangazo yanaonekana nyuma yakionyesha shughuli nyingi za mjini.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini ambapo magari mengi yameegeshwa au yanasubiri taa za trafiki. Basi jekundu linaonekana likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Kuna alama za barabarani inayonyesha watu wanavuka barabara na vichaka vya kijani kibichi vimepandwa kwenye kisiwa cha barabara. Njia ya barabara inaonekana kuwa yenye unyevu.

Shughuli nyingi katika eneo la basi au kituo cha matatu jijini ikionyesha wingi wa magari ya usafiri wa umma. Mabasi na matatu ya rangi mbalimbali ikiwemo buluu na njano na nyekundu na nyeupe yameegeshwa yakisubiri abiria au yakishusha, nyuma ya mabasi kuna majengo yenye paa nyekundu, yakionekana kuwa ofisi au vibanda vya biashara. Kwa mbali, majengo marefu ya makazi yanaonekana juu ya vilima.

Magari, hasa matatu, yameegeshwa barabarani, huku watu wakizunguka. Kuna mabango ya matangazo kwenye majengo, baadhi yakionesha biashara mbalimbali, na hata matangazo ya kisiasa. Watu wengi wamevaa mavazi ya kawaida, na baadhi wanaonekana wakifanya biashara zao.

Basi la abiria ambalo limepakwa rangi ya kijani kibichi na manjano. Basi hili linaonekana likiwa barabarani, labda likisubiri abiria au likiwa safarini. Kwenye kioo cha mbele kimeandikwa Citi hoppa na namba mia tatu sabini ikionyesha namba ya njia au kitambulisho cha basi mbele ya basi kuna mtu anayetembea na magari mengine yanaonekana nyuma.

Barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji ikiwa na majengo marefu upande wa nyuma. Kuna mabasi kadhaa ya abiria yanayoonekana kuwa matatu yaliyokuwa yameegeshwa yakisubiri abiria. Watu wengi wanaonekana wakitembea barabarani na kwenye kando ya barabara wengine wakiwa wamebeba mizigo. Picha inatoa taswira ya maisha kila siku na harakati katika jiji lenye watu wengi.

Mwanaume ameshikilia bango kubwa linalotangaza huduma za usafiri au uelekezi katika eneo la mjini. Bango hilo lina namba pamoja na orodha ya maeneo. Mwanaume huyu amevaa shati ya njano na mistari ya kijani, akisimama karibu na basi la abiria lilioegeshwa. Nyuma yake kuna miti yenye majani mengi, na magari mengine yaliyoegeshwa, yakionyesha mazingira yenye shughuli.

Trela ya kuvuta yenye tanki kubwa la maji, likiwa limesimama katikati ya shamba la kijani kibichi, lililojaa maua madogo ya njano. Tanki hilo linaonekana kuwa ya zamani na limetumika likiwa na rangu ya kijivu na kutu kidogo. Nyuma ya shamba kuna msitu wa miti, na anga linaonekana kuwa safi na mawingu machache.

Shimo refu lililochimbwa ardhini likiwa na mabomba ya maji au ya taka yaliyozikwa ndani yake. Udongo kando ya shimo unaonekana kuwa na matope na maji yaliyotuama kuashiria kuwa eneo hilo lina unyevunyevu au limekua na mvua hivi karibuni. Mwanga wa jua unaonekana kuakisi kwenye maji yaliyotuama ukiongeza hisia ya kina na ukweli wa mazingira.

Bomba kubwa la moshi au tengi la kuhifadhia la viwanda lenye rangi nyeusi iliyochoka na kuonyesha dalili za kutu. Limeunganishwa na jengo lililojengwa kwa matofali mekundu, likionyesha muundo wa zamani wa viwanda. Kuna ngazi ndefu ya chuma iliyoenekea juu ya bomba hilo.

Rundo kubwa la takataka na uchafu uliotupwa ovyo, zikiwa zimetapakaa kwenye ardhi yenye nyasi na udongo. Kwenye upande wa kulia kuna mfereji au mto mdogo uliojaa maji meusi, ukiashiria uchafuzi wa mazingira. Nyuma ya rundo la taka majengo ya makazi yanaonekana kwa umbali, yakionyesha tatizo la usimamizi wa taka katika maeneo ya mijini.

Kwenye tope na maji yaliyotuama yakichanganyika na takataka mbalimbali mifuko ya plastiki iliyokunjamana na uchafu mwingine inaonekana ikiwa imetupwa ndani ya maji na tope, maakazi iliyozunguka inaonekana kavu na yenye vumbi . Hali hii inaonyesha uchafu wa mazingira.

Sehemu ya mfumo wa kusafisha au kuhifadhi maji, ukiwa na tangi kubwa la buluu lililounganishwa na mabomba na vali mbalimbali. Vali mbili mbili za buluu na moja nyekundu zinaonekana zilifungwa kwenye mabomba, zikionyesha udhibiti wa mtiririko wa maji. Muundo wa chuma unaonekana kukiunga mkono mfumo huo na kuashiria uimara na usalama.

Rundo la mabomba meusi makubwa yaliyojaa chini. Mabomba hayo yanaonekana kuwa yametengenezwa kwa plastiki au nyenzo nyingine ya kudumu, na yamekusanywa kwenye udongo karibu na eneo la kijani. Nyuma ya mabomba kuna eneo lenye mimea au shamba la mazao kama mpunga. Uwepo wa mabomba hayo unaweza kuashiria mradi wa ujenzi au uendelezaji wa miundombinu kama vile usambasaji wa maji au umwagiliaji.

Rundo la mabomba makubwa ya chuma au simiti yaliyotumika. Mabomba hayo yamepangwa juu ya kila mmoja, baadhi yakiwa na kutu na uchafu kuashiria yametumika kwa muda mrefu au yamekaa nje. Eneo hilo linaonekana kuwa msituni au kwenye eneo lililotendekezwa na miti inaonekana nyuma. Hali ya mabomba inaonyesha yamekuwa yakitumika au yamehifadhiwa kwa muda mrefu.

Shimo refu lililochimbwa ardhini kwa ajili ya mfumo wa maji taka au miundombinu mingine. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na umetawanyika pande zote za shimo. Kivuli kirefu cha watu wawili kinaonekana ndani ya shimo, kikionyesha kuwa jua linawaka wazi. Kwa mbali, kuna nyumba chache na miti, pamoja na nguzo za umeme au simu. Inaonekana kama eneo la ujenzi lililo nje kidogo ya mji au kijijini.

Mabomba marefu, meusi yaliyolala chini kwenye ardhi yenye vumbi, au udongo mwekundu. Mabomba hayo yamepangwa kwa mistari mirefu yakionekana kuwa tayari kwa ajili ya ukusanyaji. Nyuma ya mabomba kuna majengo ya ghorofa, miti na mimea mingine iliyokauka. Mandhari hii inaashiria eneo la ujenzi au mradi wa miundombinu, labda wa usambazaji wa maji au majitaka.

Mfereji mrefu uliojaa maji machafu yaliyotuama, unapitia katikati ya ardhi uliochimbwa na udongo ni mweusi. Upande wa kushoto na kulia wa mfereji, kuna mitaro mirefu ya udongo ikionyesha ujenzi au uchimbaji wa ardhi. Majengo ya makazi yaliyojengwa kwa matofari au saruji yanaonekana kwa mbali nyuma yakionyesha maendeleo ya miji.